Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyozungukwa na nyasi zilizokatwa vizuri kabisa na miti yenye rangi ya kijani kibichi, eneo la kupendeza lenye mazingira masafi ni muhimu sana kuhakikisha usafi wa mazingira kwani ni chachu inayochangia kuweka mazingira mazuri na kuwafanya viumbe wapate afya tele.

Vifaa tiba vilivyoandaliwa na kutengenezwa mahususi kwa ajili kufanikisha zoezi la matibabu kwa njia ya upasuaji linafanyika vizuri na sawasawa bila kupatikana hitilafu yeyote, ili kuweza kufikia lengo la kuwapatia matibabu wagonjwa wenye kuhitaji huduma hiyo.

Wataalamu wa huduma za kiafya wakiendelea kumfanyia upasuaji mgonjwa huyu kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa, inayohusisha matumizi ya vifaa vya kiteknolojia ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo ya kumtibu mgonjwa huyu bila kumwachia madhara na athari yoyote.

Kundi la watu lenye mchanganyiko wa wanaume kwa wanawake pamoja na watoto, wakiwa na fuhara, ikionyesha hali waliyokuwa nayo na kuhamasisha yale yanayosaidia kuchunga afya ya akili na uwezo wa kifikra kwa kila mtu na uwezo kiujumla.

Mwanamke muuguzi akiendelea kukagua hali za watoto waliotiwa kwenye kibeshi maalumu cha watoto. Kibeshi hicho hutumika kuwawekea watoto waliozaliwa kabla ya muda wao, ili kuweza kuhakikisha watoto hawa wanaweza kuwa na afya salama na sahihi kwa ajili ya ukuaji wao wa kibinadamu.

Muuguzi huyu anaendelea kuhudumia watoto, na kuhakikisha watoto hawa wanapatiwa huduma stahiki, ili kuweza kuwasaidia kukua vizuri katika ukuaji bora wenye afya tele, na kuwapa matumaini wazazi wao.

Dawa mbalimbali za asili zilizotengenezwa kutokana na mimea pekee. Matumizi ya dawa za asili yana faida nyingi katika mwili wa binadamu, lakini faida yake kubwa ni kitokana na kuepukana kwake na matumizi ya kemikali katika utengenezaji wake.

Dawa za asili zilizotengenezwa kutokana na miti shamba na kutiwa kwenye vibakuli maalumu. Matumizi ya dawa za asili ni ya muhimu na yanayosaidia kuimarisha ya binadamu, kwani dawa hizo zimejiweka mbali na matumizi ya kemikali yoyote.